Hii ni kituo amacho watu huelezwa kuhusu ukulima, hapa nje kuna watu watatu ambao wanaelezwa kuhusu ukulima, hii ni mafunzo ambayo ni muhimu sana katika jamii ili watu waweze kujiendeleza katika jinsi ambavyo wanaishi na kuendelea kuwa na chakula na wanyama bora.